Watu pia wasome vile ya kupika chakula, sababu huko kwenye mahoteli watu ambao wanafaa kupika ndio wanahitajika, kwa hivyo wasome vile ya kupika chakula.

Hizi ni, ni tunda mzuri sana. Kila mtu mimi ningemwanbia aende apande ndizi kisha atumie, zinakuanga nzuri na atafurahia sana.

Ndizi mbichi ni tamu sana. Watu waanze kupika ndizi ikiwa mbichi , waeke maji kwenye sufuria na wapike, waeke chumvi na sukari, itakuwa tamu sana.

Maziwa inasaidia sana watu. Kwa sababu, kila watu, kila kabila iko na pindu yake ya kutumia maziwa. Kama wasomali wanapenda kukunywa na kupika nayo chai.

Ukitumia ndizi bado haijaiva, inaweza ikasaidia mtu kibinafsi. Iweze mtu hasikii vizuri au kukula, bora tu mtu aeke ikae kwa tumbo lake.

Watu walime shamba, kwa sababu ni mahali ambao watu wanapata pesa na chakula. Watu pia huvuna wakati ambapo wanapanda vitu ambavyo ni...

Umuhimu wa maziwa ni mingi sana. Watu wanatengeneza maziwa kwenye vitu mingi. Wengine wanatengeneza vyakula ndogo ndogo kama mala na mengine mengi.

Kukula ndizi ina faida nyingi kwa wanadamu. Watu wanafaa watumie hii tunda kwa sababu inaweza saidia watu ambao wako na ugonjwa wa tumbo na ndani ya mwanadamu.

Ng`ombe wanafaa kuoshwa maanake wanaweza kuwa na uchafu mwingi mtu anafaa kuchukua maji na aoshe ng`ombe yake kwa sabuni , itasaidia ngombe sana.

Kinywaji hiki ni maziwa mala, vile inatengenezwa ni rahisi sana, mtu anafaa aweke maziwa kwa wakati mfupi bila kutumia, kisha ikigeuka ni tamu sana.

Utumiaji wa mahindi ni muhimu sana kwa wananchi, inaleta chakula kwa wananchi bila wao kununua chakula kwa sababu ukipanda mahindi unavuna chakula ikiwa tayari.

Watu wanafaa wafanye na kutengeneza maziwa ili wapate pesa, watu wanahitaji kutengeneza maziwa ,chakula wapate ambacho wanazohitaji.

Ng'ombe ikikamuliwa inaleta maziwa mingi, maziwa ya ng'ombe huweza kusaidia vitu vingi, watu wengine wanaenda kununua wengine wanatayarisha na wengine wananunua kwa pesa, je wewe wanatumia aje.

Ikiwa hivi ndio mzuri, watu wajaribu kutumia, kuongoa na wapike ikiwa hivi. Inakua tamu sana, kisha kila mtu anafaa aende aonje.

Maziwa ya ng'ombe inasaidia sana kwenye jamii. Inasaidia watu wakitumia kupika chai, kulisha watoto, kukunywa na vinginevyo.

Ndizi ni tunda ambalo linapendwa sana ni tamu sana wakati unakula wakati imeivaa. Wengine wanachukua wanakatakata na wanakunywa kama maji.

Ndizi ni tunda tamu sana, inasaidia watu wengi kwa kukula. wengine wanapika, wengine wanatumia ganda lake kama dawa. Ndizi ni tunda ambalo linasaidia wanajamii sana.

Ndizi ni kati ya matunda ambayo yanayopendwa sana kwa nchi. Inasaidia watu wengi, ni tamu sana. Mtu akizoea kukula ndizi hataacha kukula tena.

Watu wanatumia mbinu nyingi za kutengeneza maziwa. Wenye wanatengeneza pia maziwa wao wanakuwa na watu ambao wakona...

Watu ama madaktari wanafaa waseme madawa, vizuri. Maanake, madaktari huwa wanafaa waweke dawa kwa pamoja ili watu watumie baadae.

Mauzo ya ndizii ni biashara na watu wanapata pesa nyingi, wananunua kila aina ya ndizi ambayo ukonayo kwa soko. Hii inakuwa inawasaidie familia yao.

Ndizi ikikuwa hivi matawi yake, hio inamaanisha hio ndizi iko na ugonjwa na inafaa isaidiwe. Ikikuwa hivi unafaa uzikate matawi, ili ugonjwa itoke.

Ndizi ikiwa hivi, inaweza ikachukuwa muda mdogo kuiva. Kama vile ,vile inafanywa hivi, watu wengine wanachemsha maji na kuweka ndani yao, wengine wanachimba ardhini na kuweka ili ndizi iive haraka.

Ndizi ikiwa mbichi ndio huwa inakuanga tamu sana, kuliko imeiva. Ukipata ikiwa hivi, unafaa uzisaidie, unatoa maganda unaeka maji, unachemsha maji na unakula, inakuwa tamu sana.

Ndizi ikiiva wanafaa wakate ili wapate wakati wakuzika na kuwa imeiva kwa sababu ndizi haiwezi kuwa imeiva kwenye miti ambao uko.

Mimea hizi zinasaidia watu kutengeneza vitu muhimu sana. Wakikuwa wakubwa wanasaidia watu kufanya, kuwekwa kama mboga.

Ng'ombe wanahitaji kukula nyasi ambazo zimekauka na zile zingine zinafaa kuwa ziko mbichi. Zikikula hizo zinaweza leta maziwa mingi na kunona.

Ndizi mbichi inasaidia sana mwili wa mwanadamu, kila mtu anafaa atumie ndizi ikiwa mbichi aende aeke chini ya mchanga halafu baadae ya wiki mbili au tatu itakuwa tayari kuiva.

Mmea wa ndizi ni mmea ni mmea mzuri sana kwasababu unaweza pata mtu pesa ama chakula. Ndizi ni tunda tamu sana, ni moja Kati ya matunda ambayo watu wanapenda siku hizi, inaweza kuliwa pia na inaweza tengenezwa kama tu chakula.

Mmea wa mahindi ni mzuri, ni mmea ambao inasaidia watu, ikiwa chakula na ikiwa kwa kuuza. Mmea wa, hio unahitaji maji kupewa miezi mitatu, ndio ikuwe imeiva.

kusaidia sana kunisaidia kupatiana chakula, nyama, ngozi na vingine vyote vya katika shambani. Maziwa yenyewe yanaweza kunywewa na watoto na kutumiwa kupika chai na kahawa.

Kwa hivi inaonekana kama imeiva sana watu wanapimia kwa nini napenda sana ndizi kama hiki iko na ladha mzuri, ladha yake inakaa kama chumvi na sukari.

Ganda la ndizi linasaidia sana wanadamu. Wengine wanachukua kusuka kwenye uso na wengine wanatumia kulisha ng`ombe na wanyama ambayo wako nyumbani.

Ndizi inachukua munda murefu kuiva. Munda ambao inachukua ndizi kumea ni miezi sita kwa kumea na pia inakamilika kwa miezi mitatu.

Kila mtu anafaa apande shamba, ili apate mboga na matunda ya kutosha, kwa sababu bila shamba, watu wanaweza kuwa na kufa na njaa. Watu wanafaa walime shamba wapande mimea kila aina iliyo...

Maziwa ya mala ni tamu sana. Yoyote ambaye anataka kutengeneza anafaa aweke maziwa kwa bakuli alafu ikae muda mfupi kama masaa matatu ama manne alafu aangalie.

Ndizi ni moja kati ya matunda ambayo yanapendwa nchini Kenya kwa sababu ni chakula kwa watu na pesa kwa watu, husaidia sana watu.

Kutayarisha ndizi ikiwa mbichi ni kazi ngumu sana. Mtu anafaa azisubiri ndizi iwe imeiva, ikiiva ndo aweze kupeleka sokoni.

Mimi ningemwambia kila mtu aende shamba shamba alime ndizi kwa sababu ukilima ndizi utavuna ndizi mingi sana na watapata pesa mingi sana.

Mahali hiki ni mahali ya kufuga ngombe. Ngombe inawekwa hapa, chakula inaletwa hapa na pia kukamuliwa hapa. Watu wafanye hivi kufuga ngombe ili

Chakula hiki kimetengenezwa kutoka maziwa, ukiweka maziwa na uwache kukatika inaweza leta mafuta na mafuta inaweza kuliwa na kuwekwa kama.

Ndizi ikiwa mbichi mbivu unafaa usubiri miezi mbili ama mwezi mmoja ndio iive, ikiiva, itaiva ikiiva utaona imekuwa nyepesi na unaweza kula hivo.

Madaktari wanafaa wasome wapate elimu ya kutosha ili wasaidie watu baadae. Kwa sababu, watu wanahangaika huko nje, daktari wasije wasikuwe...

Ng'ombe ni wanyama ambayo wanasaidia sana, kwa sababu wanaleta nyama kwenye nchi, wanaleta maziwa, ngozi pengine hata wanatumiwa kuu.......

Faida ya ng'ombe ni mingi sana, inasaidia watu sana nchini hapo Kenya, wengi wanatumia kunywa maziwa, wengine nyama yake na ngozi.

Mandizi ikiwa mbichi ni mzuri. Watu wanafaa wapike ndizi ikiwa mbichi kwa sababu inasaidia sana kiafya ya watu, inasaidia watu kupata nguvu na kutenda...

Ndizi ikiwa mbichi ni mzuri kila mtu anafaa aonje ndizi ikiwa mbichi kwa sababu iko na ladha nzuri. Unafaa upike na maji, uweke chumvi alafu uonje uone utamu.

Huwasaidia sana watu. Mkulima ambaye anatumia ng'ombe anapata faida nyingi. Huwa anapata maziwa, nyama, ngozi, na watu wengine huwa wanasaidia kutengenezewa kwenye shamba.

Hapo ni mahali mzuri sana. Inaonekana hapo ni hapo, mahali ambao ni shamba la wenyewe. Watu wapande shamba. Kila mtu anafaa kuwa na shamba alime, na apande vitu ambazo anazipenda.

Ndizi ikiwa hivi si vizuri kukula sababu inaweza fanya mtu akuwe mgonjwa. Ukikula ndizi ikiwa mbichi unaweza kufa. Watu wasikule ndizi ikiwa mbichi.

Wakikutana mahali wanafaa wakule pamoja ili washibe kwa sababu watu wakikula pamoja inasaidia sana, na ni mzuri watu kukula pamoja badala ya watu kuunganisha chakula na kuenda mahali tofauti tofauti.

Mahindi ikikuwa hivi inamaanisha iko mgonjwa na wanafaa watumie dawa ili wadudu wasikule mara ingine, ikikuliwa hivi inaweza haribika na kuleta ugonjwa.

Mahindi yanafaa kupewa maji ya kutosha kabla hayajazaa. Na huwa unachukua muda mwezi mtatu kuiva.

Mimea hizi unaeza panda mahali popote, na kupanda mimea hii ni rahisi. Watu wanafaa wachukue mbegu ya ndizi waweke kwenye ardhi na wapee maji. Baada ya muda mfupi, mmea hii huwa inaanza kumea.

Ukishakula hii ndizi ikiwa mbichi ndio ukiweka maji kwenye moto na uweke ndizi, unasubiri ili iive inakuwa nzuri sana na iko na ladha nzuri,